Hapa hapa kuna kompyuta ambapo iko na kila kitu. Kuna mouse , kuna keyboard , kuna hata kifaa cha kuweka kwa masikio ili kuweza kusikia vizuri.

Hapa ni chuo kikuu ambapo kuna sticker ya kukueleza njia ambapo ofisi ziko. Kuna ofisi ya walimu na kuna ofisi ya naibu mwalimu mkuu na kuna ofisi ya mwalimu mkuu.

Haya ni maandishi ambayo inatueleza kwamba msitu yetu ndio kila kitu chetu. Ndio mwelekeo yetu , ndio nyumba ya wanyama , ndio pia pahali ambapo maji ya ile ya kutoka kwa mlima yanapotokea .

Katika shule ama kituo chochote ni muhimu kukua na maua nje nje ya boma ili kuweza kukua na harufu nzuri na manthari nzuri.